Rais wa Kenya mwenye suti anasalimiana kwa bashasha na jaji ambaye amevalia joho jekundu. Tabasamu zao zinaashiria heshima au makubaliano. Nyuma yao kundi la watu wengine baadhi yao wakiwa wamevali majoho kama jaji na wengine wakiwa na suti wanashuhudia tukio hilo la rasmi. Hali hii inashiria mkutano muhimu wa kisheria au wa kisiasa ambapo viongozi wa wataalumu wanajumuika.

Inaonekana kuna miundombinu ya maji katika eneo hili. Bomba kubwa la kijani linapita juu ya dibwi la maji likiwa na valvu ya buluu katikati yake. Karibu na bomba hilo kuna kisima chenye mdomo wa saruji. Eneo lote limezungukwa na mimea na miti na kuna uzio wa waya nyuma unaoweza kuwa wa kulinda eneo hilo. Udongo karibu na bomba unaonekana umefukuliwa labda kutokana na kazi za ujenzi au matengenezo .Hii inaashiria mradi wa usambazaji wa maji au mifumo wa umwangiliaji.

Shughuli ya soka unafanyika uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe anaonekana akijaribu kudhibiti mpira kwa mguu wa kushoto huku mpinzani wake akiwa amevaa jezi ya manjano na kijani akiruka juu kwa nguvu akijaribu kupiga mpira kwa mguu wake wa kulia. Mpira unaonekana angali katikati yao. Nyuma yao kuna jugwaa la watazamaji lililojazwa na mashabiki wachache. Mabango ya matangazo ya wadhamini inaonekana chini ya uwanja.

Kundi la watu tisa wamesimama kwenye jukwaa jekundu wakiwa wameshikilia vyeti au vitabu vyenye nembo. Wengine wamevalia majoho rasmi meusi na mekundu, kuna majaji huku wengine wakiwa wamevalia suti nadhifu. Nyuma yao kuna ukuta mweupe wenye maandishi certificate presentation oath pamoja na bendera ya Kenya na bendera nyinginezo. Pazia lenye rangi ya kijani na manjano inaonekana nyuma zaidi. Hili linaashiria sherehe ya kukabidhiwa vyeti au kutambua mafanikio muhimu.

Jaji mkuu Martha Koome anamkabidhi Rais wa Kenya waraka rasmi, wenye jalada jekundu. Wote wawili wanatabasamu kwa furaha, wakionyesha umuhimu wa tukio hili. Jalada la waraka lina nembo. Tukio hili rasmi la taifa labda linaashiria kuapishwa au kukabidhiwa haki muhimu likisisitiza ushirikiano kati ya mihimidi ya serikali.

Wachezaji wa timu ya soka wanashangilia uwanjani baada ya ushindi wakiwa wamekusanyika pamoja wengine wakikumbatiana na wengine wakinyoosha mikono juu . Wamevalia jezi nyeusi zenye mistari ya rangi ya chungwa na soksi za rangi ya chungwa huku mmoja akiwa amevalia jezi ya kijani kibichi . Kocha wao anaonekana katikati yao akishangilia nao . Nyuma yao kuna jukwaa la watazamaji lililojazwa na mashabiki wachache.